Kuna tembe, kuna dawa zilizomo chupani na zote zina rangi tofauti tofauti ikiwemo kijani kibichi, nyekundu, nyeupe pia na hudhurungi.

Shughuli inayoendelea hapa ni watoto wawili mmoja wa kike mwingine wa kiume. Wanapaswa kuosha mikono yao, wakitumia ndoo inayoekelewa juu ya kiti na wanapata kuosha mikono yao. Kando yao unapoangalia vizuri, kuna nyumba zinazokuwa kando yao hapo.

Mafuriko huku yamenoga, ukiangalia vizuri yapo, unawaona watu, wanakua na kazi ngumu sana kwa kutembea kwa sababu, ya maji kila mahali, pia huku kwa kona moja unapoangalia vizuri kuna mbuzi, zinazo, epeshwa kutokana na maji.

Shughuli kuu inayoendelea hapa ni mwanaume amejilaza katika kitanda cha hospitali na anapaswa kutolewa meno, ambapo unapata daktari amevalia glavu, akavalia barakoa na anaedelea kumtoa meno.

Shughuli inayoendelea hapa ni daktari anajaribu kuhudumia mgonjwa na mgonjwa huyu ni kama ako na shida ya meno. Unapoangalia daktari vizuri amevalia barakoa, akavalia miwani, pia akavalia glavu katika mikono yake.

Shughuli inayoendelea hapo ni ya chanjo. Chanjo chenyewe unapoangalia vizuri watu walio hapo wamepanga laini na wanangoja kudungwa chanjo chenyewe. Unapoangalia hapo vizuri, kila mtu kwa iyo line amevalia barakoa.

Ukiangalia vizuri hapa, unaona room ,ni shughuli ya hospitali ,ambapo nesi amevalia glavu unapomwangalia vizuri , amevalia barakoa . Ukiangalia kando yake, kuna madawa kwa meza na ukimwangalia vizuri ,ni kama anajitayarisha kuenda kufanya upasuaji fulani.

Msimu ni wa mvua eneo hili na mvua yenyewe imenyesha hadi mafuriko yamekuwa katika eneo hili. Ukiangalia vizuri apo magari yanakuwa na kazi ngumu kwa kupita kwa barabara. Kando yake ukiangalia kuna maua yanayopandwa apo kando kando ya......

Shughuli inayoendelea hapa ni daktari anaendelea kumshughulikia mgonjwa ambaye amelazwa. Anaonekana kuwa na shida ya meno na wote wanaonekana kuwa wamevalia barakoa.

Shughuli muhimu inayoendelea hapa; wanawake wanapotoka mtoni wanabeba kibuyu, vibuyu juu ya kiti, na unapaswa wanapata kuvalia nguo za tamaduni chao. Wanapotoka mtoni na wanelekea nyumbani hapa, unapoangalia vizuri,